Mikono miwili ikifanya makabidhiano ya funguo ya gari, mkono mmoja unaonekana wa kike na umepakwa kucha nyekundu. Unatoa funguo kwa mkono mwingine, unaonekana wa kiume. Wanaume huyo amevaa suti nyeusi na shati jeupe, nyuma yao kuna gari jekundu lililofifia na mazingira yanayo. Sheria ya chumba cha kuuza magari au duka la magari.

Inaonyesha dashibodi ya gari. Tunaweza kuona speedometer ambayo inaonesha kasi kwa kilomita kwa saa na pia kuna kiashiria cha kiwango cha mafuta kinachoonesha kuwa kuna karibu nusu ya tanki iliyobaki na neno diesel limeandikwa karibu nacho. Baadhi ya taa za onyo zenye rangi nyekundu pia zinaonekana upande wa kulia.

Bango la tangazo la kampuni ya bima, iitwayo Bima Boda. Bango hili linaalika watu kupata bima ya boda popote walipo. Inatoa aina mbili ya bima, third party na comprehensive . Tangazo inasema kuwa bima itapelekwa popote ulipo Nairobi, bila malipo.

Mabasi mawili, moja ya rangi ya chungwa na jingine jeupe, yakiwa bado hayajakamilika ndani ya ghala au kiwanda. Mabasi haya yanaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za utengenezaji, yakikosa baadhi ya sehemu muhimu kama vile kitu na injini.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi sana yaliyopangwa kwa mstari mirefu na safi. Ni kama maegesho makubwa ya magari au uwanja wa kuhifadhi magari mapya kabla ya kusambazwa au hata yale yanayoongezwa kuuzwa katika soko la magari yaliyotumika. Magari hayo yana rangi na miundo mbalimbali na yanayoonekana kuwa yamewekwa pamoja kwa utaratibu mkubwa.

Safu ya magari mapya ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Magari haya yanaonekana kuwa SUV au magari ya kifahari yenye muundo wa kisasa. Rangi zao zinatofautiana ikiwemo bluu, nyeusi, nyekundu na nyeupe. Zinaonekana kuwa aina mbalimbali. Mpangilio wao unaashiria kuwa magari haya huenda yauzwa kwenye eneo ya maonyesho ya magari.

Safu ya magari yaliyokua yameegeshwa yakiangalia upande mmoja. Magari yaliyo mbele yanaonekana vizuri zaidi. Gari hili la kwanza linaonekana kuwa na rangi ya fedha au kijivu chepesi. Magari mengine nyuma yake yamefifia kidogo na ni ngumu kuyaona vizuri yakionyesha undani ndogo.

Bidhaa sokoni zikiwemo vitunguu rangi ya zambarau, nyanya nyekundu na vile vinavyoonekana kuwa viazi mviringo au labda uyoga rangi ya kahawia. Vyote zikiwa vimepangwa vizuri kwenye vibweta vya mbao.

Mtu ambaye ana onekana kuwa mwanamke kutokana na nywele za kende mjini zozokotwa nyuma akitumia mashine. Mashine hiyo inaonekana kuwa ya kutoa maziwa moja kwa moja. Chini ya mashine kuna ujumbe unaosema Refrigerate in the fridge for up to 3 days after disposing . Inaonekana kama mtu ananunua au anachukua maziwa kutoka kwenye mashine hiyo.

Inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi na miti michache ikiwa na magari kadhaa yaliyokuwa yamegeshwa. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya gari au eneo la kambi. Binguni kuna samawati na inaonekana kua mchana. Kuna watu wachache wanaoweza kuonekana kwa mbali.

Gari kubwa la usafirishaji wa magari, likiwa limebeba magari kadhaa ya aina na rangi tofauti. Magari hayo yamebebwa kwenye ghorofa mbili za lori hio, zikiashiria usafirishaji wa magari kutoka eneo moja kuenda jingine. Mazingira yanaonekana kuwa nje, yenye miti kwa nyuma.

Inaonyesha gari la kifahari aina ya SUV, lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba, kinachoonekana kama chumba cha maonyesho cha magari au duka la magari. Gari hiyo ina nembo ya QX-80, mbele, ikionyesha kuwa ni Infiniti QX-80 sakafu ni nyeupe na kuna taa nyingi za kisasa zilizotawanyika kwenye dari, zikionyesha gari vizuri.

Duka la maziwa au kituo cha kuuza maziwa ya kukaanga, mwanaume amevaa shati nyeupe na anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mashine ya kutoa maziwa hadi kwenye glasi ya chungwa.

Trela ya kubeba magari inayojulikana kama Kahola Trailer, ikiwa imebeba magari mawili, lori hilo lina rangi ya buluu na magari yaliyobebwa yanaonekana kuwa ya kifahari, moja likiwa jeusi na lingine la kijivu.

Lori kubwa la kusafirisha magari, lililopakia magari mengi ya aina tofauti. Lori yenyewe ni la rangi ya chungwa na lina trela yenye viwango viwili vya kupakia magari. Magari yaliyopakwa yanaonekana kuwa ni ya abiria, mengine yakiwa meupe, mengine meusi na moja iliyo ikiwa la rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa nje.

Eneo kubwa iliyojaa maari mengi yaliyoegezwa. Magari hiyo ni ya aina na rangi tofauti yakiwemo Sedan , magari ya kubeba mizigo madogo na van . Nyuma ya magari kuna jengo kubwa. Eneo hili linaweza kuwa kura ya maegesho ya magari au bahari la magari.

Hili ni duka la milk ATM, nchini Kenya. Kwenye mlango na bango kubwa ndani kuna maandishi 'MELIK ATM', na picha ya ng'ombe. Ikaonyesha kuwa mahali hapo kuna mashine ya kutoa maziwa yaliyofanyiwa 'pasteurized and homogenized' . Milango ina picha za bidhaa za maziwa, ikisisitizwa huduma ya kisasa na rahisi ya maziwa.

Safu ya magari yaliyopangwa, labda katika kura ya maegesho au eneo la maonyesho ya magari. Magari kadhaa yanaonekana kuelekea upande mmoja na anga la buluu linaonekana juu.

Rundu kubwa la viatu mbalimbali ya saa viatu vya michezo vilivyo pangwa kwa kutandikwa kwa njia ya wima. Viatu hivyo vina rangi na miundo tofauti, kuasheria aina mbalimbali za bidhaa zinazo kuwa za ku onyeshwa ina onekana kama picha imepigwa katika duka soko au sehemu ya kuhifadhi viatu vingi.

Duka la viatu labda kando ya barabara, lenye viatu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu na chini. Kuna mtu anayetembea mbele ya duka hilo na kuta za duka zina rangi ya zambarau na zimeandikwa neno Darling pamoja na maneno mengine.

Hii ni duka dogo lenye rangi ya kijani kibichi mbele lake. Kwenye mlango wa duka kuna mabango mbalimbali. Likiwemo bango la Airtel top up here .Ndani ya duka kuna vitu mbalimbali vinavyouzwa na nje ya duka kuna watu wawili wameketi karibu na mlango. Barabara ilio mbele ya duka inaonekana kuwa na uchafu kidogo.

Rundo kubwa la viatu mbali mbali hasa sandali na punda vilivyowekwa juu ya meza au sehemu fulani. Viatu hivyo vina rangi nyingi tafauti nyingi kama vile samawati, njano, nyekundu, zambarau na rangi za udongo.

Mfanyakazi akipanga bidhaa zinazoonekana kwa chupa au katoni za vinywaji. Kwenye rafu katika duka kubwa, anaonekana anachagua au kupanga bidhaa kwa uangalifu. Rafu zimejaa bidhaa nyingi zenye rangi tofauti hasa nyekundu na nyeupe zikipangwa kwa mpangilio. Mfumo wa taa dukani unaonekana kuakisi kwenye sakafu na kuunda mwanga fulani.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la kwanza, upande wa kushoto, linafanana na Toyota, la katikati, ni Nissan ya rangi ya samawati na la mwisho upande wa kulia, linafanana na SUV, rangi nyeusi. Kuna miti kwa nyuma na anga linaonekana wazi. Kuna mtu amesimama karibu na gari la samawati.

Duka au soko la bidhaa za sanaa la ufundi wa kiafrika. Upande wa kushoto kuna ukuta uliojaa samaku za friji zenye umbo la wanyama wa pori kama pundamilia, simba na vifaru. Upande wa kulia kuna bidhaa zingine nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kuning'inia.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengine kadhaa likisafirisha kwenye barabara kuu. Juu ya lori hilo kuna gari aina ya pickup. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi pia na anga ni mawingu kidogo. Inaonekana kama lori hilo liko safarini kusafirisha magari mapya au yaliyotumika.

Inaonyesha eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina na rangi tofauti ingawa mengi yalionekana kuwa na rangi nyeusi, kijivu au nyeupe. Baadhi ya magari mekundu yanaonekana yakivutia macho. Eneo hili linaweza kuwa kura ya maogesho ya magari.

Gari la kisasa linaonekana kuwa Sedan likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, rangi yake ni kama ya samawati hafifu au kijivu cha chuma. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia, kwa nyuma ya gari kuna miti na labda magari mengine yameegemeshwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua kali.

Gurudumu la gari ambalo linaonekana kuwa na rims za kisasa zenye muundo wa spoki nyingi na rangi ya fedha. Gurudumu limetengenezwa vizuri na linaonyesha ubora. Limerukwa na kivuli kidogo na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami au vigae.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa nje ya jengo hili, ishara ya Hyundai , kuashiria hii ni chumba cha maonyesho au duka la magari ya Hyundai . Gari leusi liko mbele kabisa likifuatiwa na gari leupe kwa umbali. Kuna magari mengine na mtu mmoja.

Safu ndefu ya magari yaliyoelekezwa upande mmoja yakiwa yameegeshwa kando ya barabara au barabara ndogo iliyo na vigae vya rangi ya udongo. Magari mengi yaliyoonekana katika picha hii inaonekana kuwa ya kifahari, huku gari la kwanza likiwa nyeupe. Nyuma ya gari kuna majengo ya jiji na nguzo za umeme.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya maegesho ya wazi au yadi . Magari hayo ni pamoja na lori dogo la Isuzu, vani nyeupe, gari ndogo jeusi. Nyuma ya magari kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo ya changarawe au kokoto. Gari lina namba ya usajili KCN 209X. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari kuna kibandiko chenye namba themanini, ambacho mara nyingi huonyesha kikomo cha mwendo kiasi wa gari au ya biashara nchini Kenya.

Gari jeupe aina la SUV, likiwa limeegeshwa ndani ya jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa chumba cha maonyesho ya magari au jumba la kisasa la biashara. Gari hilo, lina milango minee na rimu za fedha.

Basi jeupe likiwa limeegeshwa kwenye lami au barabara. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina vioo vilivyotiwa giza. Kwenye sehemu ya nyuma gari kuna namba ya usajili na vioo. Viandiko vya onyo vya usalama vinavyoonyesha kuwa gari hili ni la abiria linalotumika nchini Kenya.

Lori la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi kwenye ghorofa mbili. Lori hilo limeegeshwa nje chini ya anga la bluu likionyesha kuwa magari hayo huenda yanasafirishwa kuelekea sehemu nyingine. Kuna baadhi ya majengo na miti vikiwa vinaonekana nyuma.

Soko la nguo lililojaa ambapo nguo zimetandikwa na kuwekwa katika mifuko mingi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba katikati ya vibanda, wakitafuta au kuuza bidhaa. Hii hali inaashiria shughuli nyingi za kibiashara katika soko la wazi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbali mbali. Kuna rando kubwa la matunda na maboga hasa ndimu za kijani na viazi, zikiwa zimepangwa chini au kwenye masanduku.

Gari aina ya SUV inaonekana kua Toyota Land cruiser Prado, gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea ,na lina namba za usajili za Kenya KDK ,imeegeshwa nje pengine kwenye uwanja wa nyumba au eneo la wazi.

Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G-Wagon yakiwa yameegeshwa nje. Magari mawili ya mbele ni G-Wagon nyeusi na nyeupe huku la tatu likiwa limefichwa kiasi nyuma. Yanapatikana kwenye eneo lenye mawe ya njiti na kuna mianga ya barabarani na muundo wa kama hema au kivuli nyuma. Anga linaonekana kuwa safi na lenye mawingu machache.

Mikono ya mtu ikishika au kuhesabu pesa taslimu kwa mkono wa juu kuna noti kadhaa ambazo zinaonekana wazi ikiwemo noti ya rangi ya pinki yenye nambari hamsini. Mkono wa chini unaonekana ukiwa unaweka au kutoa noti nyingine kutoka kwenye chombo cheusi kinachofanana na drawer ya kasha la pesa au sehemu ya kuhifadhi pesa.

Chumba kilichojaa nguo na vitambaa vingi venye rangi tofauti na nakshi mbalimbali. Labda duka la nguo au chumba cha fundi nguo, katikati kuna mannequin iliyovalia koti ya kijani lililorembeshwa kwa miraba ya rangi mbalimbali, rafu zimejaa vitambaa vilivyokunjwa vizuri na nguo zilizoning'inia. Inaonyesha mkusanyiko mpana wa mtindo na muundo.

Kundi ya watu wakiwa nje karibu na magari kadhaa, mbele kuna gari jeusi linaloonekana kuwa la kisasa. Baadhi ya watu wamesimama karibu na magari mengine yaliyoko nyuma na mwanamke mmoja ameketi chini upande wa kulia. Bandari ina miti na nyasi ikionyesha kuwa wako katikati ya eneo la uwazi au la bustani.

Soko la mboga lenye bidhaa nyingi na za aina mbalimbali. Tunaona mirundo ya nyanya nyekundu iliyo mbele, pilipili hoho za njano na kijani, vitungu na mboga nyinginezo za kijani kibichi. Pia kuna bakuli la bluu lenye vitu vya kijivu ndani yake labda viungo au mbegu.

Gari ndogo la abiria aina ya van lililopakwa rangi nyeupe. Gari hili linaonekana kuwa limeegemeshwa nje au chini ya makazi fulani .Ina vioo vya madirisha vilivyotiwa giza kidogo na sticker ndogo ya mbwamwitu kwenye sehemu ya mbele.

Eneo kubwa lilijaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari mengi yanaonekana kua ya rangi nyeupe, nyeusi, na fedha ingawa machache ya rangi nyekundu. Eneo hilo linaonekana kua sehemu ya kuhifadhi magari, labda kituo cha kuuza magari makubwa, bandari ya magari, au eneo la kuhifadhi magari mapya.

Gari ndogo lenye rangi nyeusi au bluu iliyokolea, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu ya gari yana rimu zenye muundo wa kisasa na breki zenye rangi nyekundu zinazochungulia. Kwa nyuma kuna magari mengine yaliyoegeshwa kwenye miti.

Safu ya magari matatu yaliyopangwa kwa mfuato kutoka nyuma ndani ya chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya mauzo ya magari. Gari la kwanza ni la nyeupe, la pili ni la jekundu na la tatu linaonekana kuwa la rangi nyeusi au giza. Sakafu inaakisi mwangaza kuashiria kuwa ni safi na yenye kung'aa.

Jengo la kisasa. Linaweza kuwa kituo cha biashara au maonyesho lenye madirisha makubwa ya kioo. Mbele ya jengo kuna eneo la kuegesha magari na magari kadhaa yameegeshwa hapo, ikiwemo gari dogo jekundu. Anga ni bluu na safi ikionyesha kuwa ni mchana.

Watu watatu wamesimama kwenye kaunta za huduma labda kwenye benki au kituo cha huduma za simu. Watu wawili kati yao ni wanawake, mmoja amevaa nguo nyeusi na mwingine amevaa shati la pink na sketi nyeusi. Mtu wa tatu ni mwanamume aliyevaa shati jeupe. Nyuma yao kuna kaunta za huduma zenye namba , zikiashiria madirisha za wahudumu.

Duka la matunda kando ya barabara au sokoni. Kuna matunda mengi na aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri. Tunaona ndizi zikiwa zimening'inia juu na chini kuna machungwa, apples na matunda zingine yalivyopangwa kwenye vikapu, masanduku na kreti za plastiki. Eneo hili linaashiria biashara ndogo ya kuuza matunda nchini.

Noti za shilingi za Kenya zikiwemo noti za elfu moja, noti za miatano zilizopangwa kama feni. Noti hizo zinaonekana kushikwa mikononi. Picha hii inaashiria fedha taslimu na shughuli zinazohusiana na matumizi, biashara au uhifadhi wa pesa nchini Kenya.

Kundi la noti za pesa za Kenya ambazo zinaonekana kuwa noti za elfu moja. Noti hizi zimetawanyika kwa mtindo wa feni zikionyesha sehemu ya mbele ya noti hizo. Rangi zinaonekana ni kahawia na manjano, ambazo ni sifa za noti za shilingi elfu moja za nchi ya Kenya.

Chumba cha maonyehso ya magari. Magari kadhaa, yakiwemo SUV, na magari mengine yamepangwa kwa mstari, yakionekana kung'aa na kuwa mapya. Kuta za chumba hicho kinaonekana kuwa na madirisha makubwa, na yanayoingiza mwanga wa asili.

Mwanume na mwanamke wakiangalia karatasi labda, kitaba au nyaraka ndani ya eneo linaloonekana kuwa chumba cha kuja magari. Wanaume huyu mwenye nywele nyeusi amevalia suti nyeusi na shati jeupe, na anaonekana akitabasamu huku akishikilia karatasi. Mwanamke huyo mwenye nywele ndefu za kahawia amepewa koti nyeusi anaangalia karatasi hizo kwa makini. Gari jeupe linaonekana nyuma ya wewe kithibitisha kuwa wako katika eneo la mauzo ya magari.

Safu ya magari yaliyopangwa ambapo sehemu ya nyuma ya magari hayo na taa zao za break zinaonekana wazi. Magari haya yana rangi nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi. Rangi hizi zinaonekana zikipita kwenye migongo ya magari hayo.

Mkono wa mtu ukiwa umewekwa juu ya noti za pesa zinaonekana kua ni shilingi za Kenya zikiwa zimerundikwa mezani. Pembeni pia kuna la rondo la sarafu. Picha hii inaweza kushikia shughuli za kifedha kama kuhesabu pesa malipo au mapato.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa vizuri kwenye uwanja mkubwa wa maonyesho au eneo ya kuhifadhi magari. Magari haya yanaonekana kuwa SUV au magari makubwa ya abiria na yote yanafanana kwa rangi na muundo. Ikipendekeza kuwa yanawezakuwa magari mapya kutoka kwa kiwanda au magari yanayongoja kusafirishwa au kuuzwa.

Tunaonyesha gari la aina la Toyota Landcruiser Prado, lililokuwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi nyeusi au giza na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna ukuta na lango la rangi ya bluu.

Inaonyesha gari ndogo la abiria amabalo linaonekana kuwa Toyota, likiwa limeegeshwa vizuri kwenye eneo lenye pavers , matofali ya kutengenezea njia. Gari hilo ni la rangi ya fedha na lina namba ya usajili KDC 869P. Kuna taa zinazotoa mwanga karibu na gari, na pia mandhari ya majengo mengine yakiwa na taa kwa umbali.

Safu ndefu ya magari yaliyohifadhiwa nje yamkini kwenye kura ya magari au eneo la kuhifadhia. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyekundu, bluu na nyeusi na yanaonekana kuwa katika hali nzuri. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au ukungu na uso wa ardhi unaonekana kuwa na unyenyevu au mvua.

Chumba cha maonyesho ya magari, chenye magari mengi ya kifahari yaliyopangwa kwa uangalifu. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia na kwa paa lake lina miundo ya kisasa. Hii inaashiria kuwa ni chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari au magari mapya.

Bidhaa ya shambani zikiuzwa, zikiwa zimepangwa kwenye meza au sehemu ya kuuzuia juu, kuna ndoo kadhaa zilizojazwa viazi zikiashiria kuuzwa kwa jumla au kwa kipimo. Chini yake, kuna safu ndefu za karoti zilizopangwa kwa ustadi, zikiwa zimetandazwa usawa.

Inaonyesha mikono miwili ikifanya makabidhiano ya funguo ya gari. Mkono mmoja unatoa ufunguo na mwingine unapokea. Juu ya meza kuna karatasi na kalamu. Pia kuna mfano wa mdogo wa gari unaoashiria kuwa labda ni mchakato au kuuza ya kukodisha gari. Hii inaweza kuwakilisha makubaliano ya biashara au uhamisho wa umiliki.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe ambalo linaonekana ukiwa gari la umeme. Mwanaume mmoja amevaa suti na anashikilia cable ya kucharge . Mwanaume mwingine amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akimsikiliza au kumtazama mwanaume wa kwanza. Wako ndani ya jengo labda chumba cha maonyesho ya magari.

Mkusanyiko mkubwa wa roller skates za rangi na ukubwa mbalimbali, zikiwa zimepambwa kwa safu. Labda kwenye duka au eneo la kukodisha. Baadhi ya skates ni nyeusi, nyingine nyeupe, bluu, au rangi nyingine. Hii inaashiria biashara au huduma inayohusiana na mchezo, kwa kuteleza wa skates nchini.

Rundo kubwa la kuvutia la mboga na matunda mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi, labda katika soko au duka la mboga. Katika sehemu ya mbele kuna nyanya nyingi nyekundu, karibu nazo, kuna pilipili hoho za rangi za manjano na nyekundu. Katikati kuna rundo la mboga za majani.

Basi ndogo, aina ya toyota ambayo mara nyingi hutumika kama matatu nchini likiwa limeegeshwa usiku milango yake ya upande imefunguliwa. Nyuma yake kuna jengo la kisasa lenye taa zinazowaka ikionyesha mazingira ya jiji au eneo lenye shughuli nyingi usiku.

Ndani ya chumba ya maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa yakionekana kung'aa na tayari kuuzwa. Magari hayo yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, kahawia na fedha. Mazingira yanaonekana kuwa angavu na safi ikipendekeza biashara ya kuuza magari mapya au yaliyotumika vizuri.

La kubeba magari, ikibeba gari lingine la kifahari la rangi ya samawati. Gari la kubeba magari linaonekana kuwa ndogo na lina rangi ya kijivu au fedha. Gari la samawati ambalo linafaa sana na BMW limewekwa juu ya jukwaa la gari la kubeba magari.

Duka la nyama. Kuna vipande vikubwa vya nyama vilivyoonyeshwa kwenye friji ya kioo ya mbele na kwa nyuma kuna nyama iliyoning'inia kwenye ndoano ambayo inaonekana kuwa ni mizoga ya wanyama iliyochinjwa. Mtu anayeweza kuwa mfanyikazi wa bucha anaonekana kwenye upande wa kushoto akiwa amevalia koti jeupe.

Hili ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na maelezo ya legal tender for one thousand shillings , na sahihi ya gavana wa benki kuu ya Kenya. Pia kuna namba za usajili zinazoonekana wazi.

Inaonekana kuna mabasi kadhaa yakiwa katika hatua tofauti za utengenezaji ndani ya kiwanda kikubwa. Mabasi mengi yamepakwa rangi ya chungwa huku moja likionekana kuwa bado halijapakwa rangi likiwa jeupe. Sakafu ina mistari ya kijani na njano na dari ya kiwanda ina muundo wa chuma. Baadhi ya mabasi yana maandishi ya kichina.

Upande wa mbele na wa nyuma wa noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Upande wa mbele wa noti una picha ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya na muhuri wa Benki Kuu ya Kenya. Upande wa nyuma una picha ya tembo, akionyesha wanyama pori wa Kenya. Hii ni sarafu hali nchini Kenya na inayoonyesha utambulisho wa nchi kupitia viongozi wake na maudhui.

Inaonyesha bango la tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka kampuni inayoitwa Shimnim Insurance. Bango lina mwanamke aliyeevaa mavazi ya mchezo na maandishi yanayosomeka Personal Accident Insurance na Your safety our priority . Pia kuna namba ya simu ya hotline 0794589905 na anwani ya tovuti Shimnim insurance.co.ke.

Rundo la viatu vya aina mbalimbali vikiwemo sneaker na viatu vya kawaida vikiwa vimetandazwa chini kwenye soko au eneo la wazi labda kwa ajili ya kuuza. Inaonekana kama soko la viatu au duka la viatu lenye bei nafuu kutokana na jinsi viatu vilivyopangwa.

Duka dogo la matunda pengine kando ya barabara au sokoni. Kuna aina mbalimbali za matunda zilizopangwa vizuri zikiwemo ndizi zilizoning'inia, machungwa, nyanya, mananasi na matunda mengine. Matunda mengine yamewekwa kwenye masanduku ya mbao na plastiki. Eneo linaloonekana kuwa lenye shughuli nyingi likiashiria biashara ndogo ya kuuza matunda.

Inaonyesha mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika soko au eneo la biashara. Kuna majengo yenye rangi mbalimbali ikiwemo moja la rangi la chungwa upande wa kushoto. Watu wanaonekana wamekaa kwenye viti vya plastiki kwa rangi tofauti. Baadhi yao wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Bidhaa mbalimbali zimeonyeshwa nje ya duka zikiwemo nguo zilizoning'inia.

Duka au ofisi ya sanifu ya Forex Trade Bureau ambayo hutoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni. Kwenye madirisha ya kioo ya duka hii kuna sticker na mabango yanayoonyesha huduma mbalimbali wanazotoa, ikiwemo M-pesa, American Express, Money Gram na Western Union . Hii inaashiria kuwa mahali hapa ni kituo cha huduma za kifedha.